Wasichana wanne waliovaa shati ya rangi nyeupe na kijani kibichi zilizoandikwa Gormahia na tuzo. Muonekano yao inaashiria kwamba ni mashabiki au wajumbe wa timu.

Mwanamke amesimama kwenye kituo cha huduma, huku mwanaume aliyeketi akishika mkono wake Kwa umakini , akiweka alama ya vidole kwa uangalifu, ili kuhamisha alama.